Hawa ni wakimbizi katika uwanja wanaokimbia na wenzao wanawaangalia.

Huyu ni mkimbizi wa Kenya anayeonekana kushinda na kusherehekea na aliye nyuma yake ni kama msimamizi anayemsaidia katika ukimbizi wake ndivyo.